Hili ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo za buluu, au kofia za buluu zenye nembo ya Kalonzo. Katikati, kuna mwanaume anayeonekana akizungumza mbele ya kinara cha kuhutubia chenye maandishi Kalonzo. Watu wengi wamesimama karibu naye, wakimsikiliza au kumuunga mkono.

Hii ni timu ya riadha ya Kenya, Shujaa ikishekea ushindi wao baada ya kushinda taji. Wachezaji wengi wamevalia jezi nyekundu na nyeupe wakiwa wameshikilia kombe kubwa lenye sanamu ya tembo wawili. Wanaonekana wenye furaha na msisimuko wakiinua mikono yao juu kuashiria ushundi. Nyuma yao kuna ukuta yenye nembo ya Kenya Rugby Union na uthamini kama sport pesa na Kenya Airways .

Hii ni tukio rasmi inayowezekana ni la kuapishwa au sherehe nyingine muhimu. Mbele katikati, mwanamke amesimama nyuma ya kinara cha kuongea, chenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Amevalia vazi rasmi ya mahakama ambalo linaonekana kuwa joho jekundu na la rangi nyeusi.

Hili ni tukio rasmi. Inawezekana kuwa tukio ya kuapishwa. Mbele upande wa kulia, yuko Rais Uhuru Kenyatta amesimama mbele ya kipaza sauti na mkono wake wa kulia umeshika kitabu unachoonekana kuwa bibilia. Kushoto kwake, yuko mwanamke, labda jaji mkuu au afisa mwingine mwandamizi wa serikali akisoma kutoka kwa hati. Upande wa kushoto kabisa kuna mwanaume aliyevalia vazi ya kisheria la kawaida lenye wigi na joho.

Hii ni kundi la watu wakiwemo mwanamke mmoja na wanaume. Wamesimama ndani ya jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa ofisi au kituo cha huduma. Kuna kauli mbiu kuelekea ubora wa huduma ulioandikwa ukutani pia kuna nembo ya huduma Kenya, Posta Kenya. Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya mikono mirefu jekundu na jeusi anaonekana akizungumza na mwenzake akiishika karatasi mkononi.

Hii ni kundi ya watu wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi inayoashiria kuwa huenda ni wanasheria au maafisa wa mahakama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa mahakama. Wanaume wengi kati yao wamesimama baadhi wakiwa wameshikilia nyaraka. Mmoja wao anaonekana akichunguza kitu kilicho mbele yake. Kuna meza ndefu iliyo na vifaa mbalimbali kama vile maikrofoni na karatasi ikionyesha mazingira ya kazi.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wamekaa kwenye benchi la wachezaji wa akiba. Wamevaa sare za buluu na nyeupe zenye maandishi KPR,wengine wanaonekana wakishangilia au wakipiga makofi na kuna watazamaji wachache nyuma yao kwenye viti vyekundu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani, wamevaa jezi ya njano na kijani, wanaonekana wakishangilia au kusherekea jambo fulani, labda wamefunga goli au wameshinda mchezo, baadhi yao wanakubatiana, wengine wanapiga makofi, na mmoja wao anaonekana ameshika kitu cheusi kama mpira au nguo. Mandhari ya nyuma inaonyesha viti vya uwanja na watazamaji wachache.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyeusi na machungwa wakishangilia uwanjani. Kuna mtu mmoja katikati ambaye anaonekana kama kocha au msimamizi pia ashiriki katika shamrashamra. Wote wanaonekana kuwa na furaha na kusherekea jambo fulani; labda ushindi katika mchezo. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya uwanja wa mchezo na watazamaji wachache.

Huu ni uwanja wa mpira wa miguu, ulioja mashabiki. Kuna umati mkubwa wa watu wamekaa kwenye viti vya uwanja. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo za timu zinozowakilisha rangi mbalimbali. Ingawa rangi nyekundu na kijani kinaonekana kujitokeza. Baadhi ya mashabiki wametoka kwenye viti vyao na kusimama karibu na uwanja. Nyuma ya viti, kuna mandishi makubwa yaliyo andikuwa stadium . Ingawa neno lote halionekani wazi. Pia kuna nguzo kubwa ya taa ya uwanjani.

Hawa watu wawili wakipeana mikono mwanamume na mwanamke, wote wanonekana kutabasamu na kuwa na furaha. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha mkutano au ofisi, huku watu wengine kadha wakiwa wamesimama au kukaa nyuma yao. Wameandaliwa viti na meza na baadhi ya karatasi au vitabu vipo mezani. Mandhari ya jumla yanaashiria tukio rasmi au la kikazi.

Hawa ni wanariadha wa Kenya wakisherekea baada ya mafanikio yao katika mbio ya mzunguko. Katika mashindano ya kimataifa ya riadha, wanariadha wamevaa sare za timu ya taifa ya Kenya zilioandikwa KEN kwenye nguo zao. Mandhari hiyo yaonyesha kipindi ya ushindi na ushirika. Wanariadha wakitabasamu, na mmoja akiinua mkono yake kwa furaha.

Hii ni mkusanyiko wa viongozi muhimu katika mfumo wa sheria wa Kenya, labda wakishiriki katika uzinduzi au uwasilishaji wa jambo muhimu, linalohusiana na sheria na utawala wa haki nchini humu. Sherehe ya kuhitimu kwa wanasheria mpya au ufunguzi wa mwaka wa mahakama.

Hili ni kundi la watu, baadhi wamekaa na wengine wamesimama, wakiwa kwenye eneo linaloonekana kuwa la huduma ya usajili, kuna meza ndefu iliyofunikwa kwa nguo ya kijani kibichi na watu kadha wakiwa wameketi nyuma yake, wakiangalia simu yao au kushughulika na karatasi. Watu kadha wamesimama mbele ya meza wakionekana kusubiri zamu yao ya kupokea huduma. Baadhi ya watu wamevaa barakoa za uso, kuna hema pia juu yao.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa kwenye counter kuna uwezekano kubwa katika ofisi ya pasipoti. Mbele mwanamke mwenye nywele zilizosukwa na fulana anaonekana akiongea na mtu anayesimama upande wa kushoto ambaye anaonekana kama mfanyikazi. kuna foleni ya watu wakisubiri mbele ya counter wengi wao wakiwa wameegemea mbele na kuonekana wakijaza fomu au kuandika kitu.

Hawa ni wanaume wawili, wakisalimiana kwa mikono. Huku wengine wawili wakiwa wamesimama kati yao wakiwa wamevalia majoho mekundu na wigi za mahakama. Kuashiria kuwa, labda ni majaji au maafisa wa mahakama. Tukio linaonekana kufanyika nje.

Hii ni mikono miwili iliyoshikana ikiwa ndani ya duara la njano na mpaka mweusi. Chini ya picha kuna maneno Tuko Pamoja yaliyoandikwa kwa herufi kubwa za dhahabu. Kwa ujumla, hii inaashiria ushikano au kufanya kazi pamoja kama inavyodhibitisha ujumbe tuko pamoja.

Hii ni kituo cha huduma Kenya, mbele kabisa kuna wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na mikono mekundu akiongea na mtu mwingine ambaye mgongo wake unaonekana. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazungumzo. Nyuma yao tunaona kaunta za huduma zenye namba na kuna watu wengine kadhaa wamesimama au kuketi nyuma. Juu ya kaunta kuna ishara inayoonyesha affordable housing program boma yangu.

Aliye hapa mbele na shati ya nyeupe, ni waziri wa zamani wa Huduma za Umma hapa Kenya, ambaye anaonekana kama ameenda kuona jinsi kituo cha huduma inavyofanya kazi. Na anaelezwa na mtu aliyo upande wake wa kulia. Watu walio mbele yake ni wafanyakazi wa Huduma Center.

Hawa ni wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa ofisini. Mwanaume aliye mbele amejikunja kidogo akifanya kitu kwenye kifaa kilicho juu ya meza ambacho kinaonekana kama kamera iliyowekwa kwenye shepu ndogo. Imeunganishwa kwenye kompyuta. Mwanaume mwingine amesimama karibu naye akimtazama anachofanya. Nyuma yao mwanamke anaonekana ameketi mbele ya kompyuta nyingine.

Wa kwanza upande wa kushoto anaonekana kuwa Uhuru Kenyatta aliyekuwa rais wa Kenya. Amevalia suti nyeusi na tai ya buluu. Anazungumza na mwanaume mwingine upande wa kulia, ambaye amevalia vazi rasmi ya mahakama, aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya.

Hawa watu watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja, wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi yanayofanana na yale yanayovaliwa na majaji au wasomi wa sheria. Wote wanaonekana kutabasamu na kuwa na furaha. Wamesimama nje na nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kuwa la umma au taasisi.

Hii ni kundi la watu, baadhi wamekaa na wengine wamesimama wakiwa nje ya jengo linaloonekana kuwa na Kuta za mabati. Wanaume wawili wamekaa kwenye meza na wanaandika kwenye karatasi, moja wao amevaa kofia. Kuna simu ya mkononi mezani , mwanamke mwenye nywele za buluu amesimama karibu na meza akionekana akiwatazama wanaume hao. Wanawake wengine pia wanaonekana nyuma wamekaa na au wamesimama.

Hii ni jengo kubwa lenye ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa ofisi kuu ya posta. Juu ya mlango mkuu wa jengo kuna uandishi Nairobi General Post Office na pia anwani ya tovuti. Rangi kuu za jengo ni buluu na nyeupe kwa sehemu ya mbele. Mbele ya mjengo kuna pikipiki kadhaa zikiwa zimeegeshwa.

Hii ni kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wameshika mikono yao juu wakishangilia na kuashiria ushindi. Katikati kuna wanaume wawili ambao wameshikilia bendera ya Kenya ambayo ina rangi nyeusi, nyekundu, kijani na mistari myeupe pamoja na ngao ya kimasai na mikuki miwili iliyovuka. Baadhi ya wanaume wameshikilia maua. Nyuma yao kuna bango lenye picha ya wachezaji wa mpira wa miguu na waandishi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Wamevaa jezi ya jano mchirizi au mchoro ya rangi tofauti. Inaonekana kama wanamaliza mazoezi au mchezo kwa baadhi yao wanatembea kuelekea upande mmoja. Kuna mashabiki jukwaani wakiangalia na upande wa nyuma kuna jengo kubwa lenye neno stadium lililoandikwa likionyesha kuwa ni uwanja wa mchezo. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Hili ni dawati la habari lililowekwa kwenye eneo fulani labda jengo la ofisi au kituo cha huduma. Dawati hilo lina rangi nyeupe na sehemu za juu ambayo zenye rangi ya kahawia. Upande wa mbele wa dawati umeandikwa information desk kwa herufi kubwa ya kijani. Pia kuja nembo au muundo wenye rangi ya kijani nyeusi na nyekundu upande wa kulia wa dawati.

Hii ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia kofia nyekundu . Mbele kabisa, mwanaume aliyevalia suti anaonekana akimkabidhi mwanaume mwingine ambaye pia amevaa kofia nyekundi cheti au hati fulani. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwatazama na baadhi yao wanaonekana kutabasamu.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakichuana wakati wa mchezo, mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe, ilhali mwingine amevaa jezi ya manjano na kijani, wote wawili wamerauka juu angani wakijaribu kuudhibiti mpira unaonekana angani juu yao, nyuma yao kuna uwanja wa mpira wa miguu wenye viti watazamaji visivyo na watu wengi, chini kuna mabango na matangazo ya wafadhili.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano na nyeusi wakishangilia kwa shauku. Wanaonekana kuwa kwenye uwanja au eneo la wazi ya kutazamia labda wakitazama mchezo au tukio fulani baadhi yao wameinua mikono yao juu na wengine wanaonekana kupiga kelele au kushangilia kuashiria msisimiko na furaha. Wako katika umati na inaonekana kama wanashabikia kitu moja kwa pamoja.

Hii ni kundi la wanaume wanaoonekana kama timu ya mpira ya miguu wakisherekea ushundi. Wameshika kikombe kubwa ya dhahabu juu angani na mtoto mmoja ameshika mpira wa miguu. Wote wamejaa jezi za jano na kijani na wanaonekana wenye furaha na msisimuko kubwa kwenye jezi zao baadhi yao wana medali na maandishi yanayosomeka Kenya Premier League Champions. Mandhari ya nyuma ni meupe.

Hii ni kundi la wachezaji wa mpira ya mguu wakiwa wamevalia jezi za bluu zenye nembo ya Bandari FC. Wanaonekana wakishangilia au wakipongezana, wengine wakiwa wamekumbatiana na kutabasamu, inawezekana wamefunga goli au wameshinda mchezo.

Hili ni kundi la watu ndani ya ofisi, labda wakisubiri huduma, kuna mwanamume na mwanamke, wengine wamekaa kwenye viti, na wengine wamesimama, inaonekana ni ofisi ya umma au serikali kutokana na bango iliyoandikwa national identity card , kadi ya vitambulisho vya taifa, na wengine wanaosema -serikali yenye ufanisi unapatikana kwenye komvu, baadhi ya watu wamevalia sare labda maafisa.

Hawa watu watano wamesimama mbele ya pendera kadhaa katikati Kuna wanaume wawili waliovalia suti, mmoja wao anaonekana kuwa rais Wi Wiliam ruto wa kenya, kutokana na pendera ya Kenya ilioko nyuma yake wanaonekana kutabasamu na wamesimama Kwa heshima, kulia na kushoto mwao Kuna wanawake wawili na mwanaume moja waliovaa machoho ya kitamaduni na mahakama au kitalamu

Huyu ni mwanariadha wa kiume akifanya urukaji mrefu kwenye uwanja wa riadha. Anaonekana yuko angani katikati ya kuruka kwake na mchanga wa shimo la kurukia anaonekana chini yake. Nyuma yake kuna stendi za viwanja ambazo zimejazwa viti tupu, na pia watu wachache wakiwa wameketi au kusimama. Wengine wanaonekana kuwa maafisa au makocha wakiwa wamevalia nguo za rangi ya machungwa.

Hii ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo za blue na fulana zenye nembo ya PNU. Watu kadhaa wameshikilia glasi na mvinyo na wanaonekana wakisherekea labda wakinywea pombe. Katikati yao kuna keki kubwa ya ghorofa mbili yenye rangi ya blue na nyeupe pia ikiwa na nembo ya PNU na namba kumi na tano. Mbele ya keki kuna chupa ya mvinyo ya champagne .

Hii ni rundo kubwa ya takataka iliyotupwa kando ya barabara au kwenye kingo ya barabara isiyojengwa. Takataka hizi zinajumuisha mifuko mingi ya plastiki, nguo chakavu na taka za kikagoni kama mabaki ya mimea au chakula.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia suti wakionekana kua katika tokeo rasmi ya makutano. mwanamke amevalia gauni cheusi anaonekana akipokea au kukabidhi kitu chenye kijani kilickokunjwa. mwanaume Alie valia suti nyeusi na tai ya njano amukabidhi mwanamke kitabu au hatimiliki iliofungwa vizuri. hatimaye watu wawili wanaonekana wakitabazamu na kuna watu wengine kadhaa nyuma yao na pia wanaonekana wenye furaha na tabasamu.

Hii ni tukio muhumu la kihistoria huenda ile ya kupashwa kwa Rais. Mwanaume aliyekatikati anaonekana kuwa Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ameshikilia kitabu kinachoonekana kuwa bibilia, anaonekana akitoa kiapo au hotuba muhimu mbele ya umati wa watu. Kulia kwake yuko mwanamke huenda ni mkewe Margaret Kenyatta, kushoto kwake yuko mwanamke mwingine labda afisa mahakama amevaa joho.

Huyu ni Rachel Shebesh, mwanasiasa mashuhuri wa Kenya, anajulikana kwa majukumu yake ya kama mwakilishi wa kwanza wa wanawake wa kaunti ya Nairobi, akihudumu kutoka mwaka elfu mbili kumi na tatu hadi elfu mbili kumi na saba, watu hawa wamevaa nguo nyekundu kuonyesha kwamba wanawakilisha chama cha kisiasa cha Jubilee.

Hizi ni pasipoti mbili za Kenya. Pasipoti iliyo kushoto ni ya rangi ya blue iliyokolea na imeandikwa Republic of Kenya na chini yake passport ina nembo ya taifa ya Kenya katikati. Pasipoti iliyo kulia ni ya rangi ya blue ungavu kidogo na umeandikwa East Africa Community.

Hii ni tukio rasmi. Inawezekana kuwa sherehe ya kuapishwa. Mbele katikati kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu ambaye anaonekana kuwa katika tukio. Mikono yake imewekwa juu ya bibilia. Huyu ndiye rais William Ruto. Kushoto kwake kuna mwanamke aliyevaa vazi rasmi la mahakama au la sherehe labda jaji au afisa wa ngazi.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Inaonekana kuwa na kaunta za huduma zilio na wafanyikazi wa huduma wakiwahudumia wateja. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya kituo hicho. Baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye viti mbele ya kompyuta na wengine wamesimama.

Hawa ni mashabiki wa soka wakiwa uwanjani, wengine wakitazama mechi katikati yao kuna mwanaume mmoja aliyepakia rangi ya mwili wote wa kijani na nyeupe rangi zinazofanana na rangi ya Gor mahia. Timu inayoshabikiwa amevalia kaptura nyeupe na anaonekana ameshika kitu chenye ujumbe au ishara.

Mtu huyu anahudumiwa kwenye kaunta ya huduma. Inaonekana kama ni ofisi ya posta au mahali penye huduma za kifedha. Kuna mwanamke anayetoa huduma akiwa ameketi nyuma ya kaunta na anaonekana kuongea na mteja mwanaume aliyesimama mbele yake. Kuna vibao vinavyoonyesha huduma mbalimbali kama M-Pesa na pia namba za kaunta, mfano ishirini na mbili na ishirini na moja.

Hawa watu wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma katika ofisi ya huduma Kenya. Kuna kaunta mbali mbali nyuma yao zenye maandishi kama vile registration of self help groups, pension services zikionyesha aina za huduma zinazotolewa hapo. Watu wengi wanaonekana kuwa watu wazima na mmoja anaonekana kubeba mtoto mdogo.

Hii ni nembo ya chama cha kisiasa cha Jubilee nchini Kenya. Dau nyekundu hili linaonekana katikati ya nembo likiwa na rangi nyekundu. Ndani ya dau nyekundu, kuna silihouti nyeusi ya njiwa anayeruka akiwa ameshika tawi la mzeituni mdomoni. Njiwa na tawi la mzeituni mara nyingi huashiria amani.

Hii ni ofisi yenye watu wawili wazima wameketi kwenye viti vya ofisi mbele ya kompyuta. Wote wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Kuna meza ndefu za mbao iliytumika kama eneo la kazi, na viti vingine vyeusi viko karibu na meza. Juu ya meza kuna skrini za kompyuta na vifaa vingine vya ofisi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Kuna wachezaji kadhaa. Wengine wamevaa jezi ya jano na kaptura za blue na mmoja amevaa jezi nyekundu na kaptura nyekundu. Mchezaji aliyevalia jezi nyekundu anaonekana akimiliki mpira mguuni. Wapo watazamaji nyuma uwanjani. Hali inaonekana kuwa mchezo wa ushindani.

Hawa ni wachezaji wanne wa mpira wa kikapu wanawake kutoka Kenya. Wote wamevaa jezi nyeusi zenye maandishi Kenya mbele, bendera ya Kenya na nembo za fiba. Jezi moja ina nambari kumi na tano na nyingine ina nambari kumi na tatu. Wachezaji wawili wa nyuma wanashikilia mipira miwili na mpira wa kikapu na wote wanaonekana kutabasamu.

Hii ni kundi la watu, inayoonekana kama mashabiki wa mchezo wakishangilia kwa mikono juu na nyuso zenye furaha. Wengi wao wamevaa fulana zenye rangi za buluu na nyeupe zenye milia, na mmoja anaonekana amevaa fulana nyekundu yenya maandishi AFC Leopards, ambayo ni timu maarufu ya mpira wa miguu nchini Kenya.

Hawa ni watu wakiwa wamesimama kwenye foleni ndani ya jengo, labda benki au ofisi ya umma. Mbele kuna kaunta ndefu za mbao inayong'aa na kuna karatasi chache zilizokaa juu yake. Nyuma ya kaunta upande wa kulia kuna nondo za chuma zinazoashiria dirisha au sehemu za huduma, upande wa picha wa kushoto kuna kadhaa wanaonekana wamesimama wima kusubiri zamu zao.

Hawa watu watatu, wawili wakiwa mbele na mmoja nyuma wameketi kwenye madawati wakitumia kompyuta. Wote wanaonekana wamevaa sare zinazofanana za kampuni ambazo zina rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Pia wote wamevalia barakoa na rangi ya bluu.

Hii ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevaa jezi za jano na kaptura nyeusi. Wamekusanyika pamoja uwanjani wakikumbatiana au kupeana moyo. Wanaonekana kuwa timu moja. Mmoja wa wachezaji ana jezi ya rangi ya zambarau iliyo na namba ishirini mgongoni akionyesha labda yeye ni kipa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uwanja wa mpira na viti vya blue vya watazamaji.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia suti, wamesimama nje ya mbele ya jengo linaonekana kuwa la serikali au mahakama. Katika picha kuna mwanamke amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya office of the chief justice , hii inaashiria kuwa hawa ni maafisa wa mahakama ya Kenya au wanahusiana na ofisi ya jaji mkuu.

Huyu mwanamke ambaye ni Martha Koome, jaji mkuu wa Kenya amevalia joho jekundu na kola nyeupe na ana pini nyeusi ya nywele au mapambo kichwani mwake, nyuma yake kuna bango lenye nembo ya Judiciary republic of Kenya ikionyesha kuwa tukio hili linaweza kuhusiana na mfumo wa mahakama nchini Kenya. Anaonekana akitabasamu na anaongea kwenye microphone .

Hii ni kundi kubwa la watu, huenda mashabiki wakishangilia kwa shauku kubwa. Wengi wao wanonekana wamevalia nguo za rangi ya bendera ya Kenya, au wamebeba bendera ndogo za Kenya. Baadhi yao wameshika vitu vinavyotoa sauti, au vinavyoweza kutumiwa kushangilia.

Hii ni kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia suti. Wamesimama nje, mbele kuna kinara cha mhadhara chenye nembo ya ODM. Nyuma yao kuna bango kubwa leyue picha ya mwanasiasana maneno Uchungwa House au jengo lingine iyoandikwa juu. Inaonekana kama mkutano wa kisiasa au tangazo.

Hii ni ofisi yenye shughuli nyingi, inaonekana kama kituo cha Huduma Kenya, kwa sababu neno ya huduma inaonekana ukutani. Watu wengi wamekaa wakisubiri huduma, na wengine wamekusanyika karibu na dawati ambapo watumishi wanatoa huduma, kuna mwanamume na mwanamke waliovalia sare zinazoashiria wafanyikazi, na inaonekana wakishughulikia au kusaidia wateja.

Hii ni kundi la watu wakiwa wamekaa katika chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya subira au mapokezi. Kuna mwanamke ameketi mbele akimbeba mtoto mdogo na wengine wamekaa karibu naye. Mwanamke mwingine aliyevaa sare nyeusi na nyekundu labda mfanyikazi anazungumza na kundi hilo.

Hii ni timu ya mpira wa vikapu ya Kenya, wachezaji wakiwa wamejipanga uwanjani, wamevaa jezi nyeupe, zenye number na neno Kenya mbele. Nyuma yao kuna screen kubwa inayo onyesha bendera ya Kenya na neno Kenya. Inaonekana kama wako tayari kwa mchezo au sherehe fulani ya kitaifa.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mchezaji amevaa jezi ya bluu namba tano mgongoni na anajaribu kurusha mpira kwenye kikapu. Ameinua mikono yake juu akishikilia mpira wa rangi ya chungwa. Nywele zake zimefungwa kwa mtindo wa rasta na inaonekana kuwa na rangi ya dhahabu au kahawia iliyokolea.

Hawa ni wanawake wawili wakiangalia kompyuta. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta na anaonekana anaitumia huku yule mwingine ameketi karibu naye na anaangalia anachofanya. Wote wawili wanaonekana wakishughulika na kile kinachoonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta. Inaonekana wako ndani ya darasa au chumba cha kompyuta kutokana na kuwepo kwa viti na meza vya mbao na ubao mweusi nyuma. Kuna watu wengine nyuma pia.

Siku ya majadiliano ya mahakama sauti yako ni muhimu, tulete mabadiliko pamoja, inawalika watu wazungumze kuhusu taratibu za kimahakama, jinsi ya kuwahudumia vyema, kuimarisha uhusiano na wadau, ushirikiano na wananchi, vitu vyote vya mahakama nchi kote, inaonyesha mwanamke akiongea na mwanamume, ikiwashiria mazungumzo au majadiliano.

Hawa ni watu wakiwa wanasubiri katika eneo la huduma kwa uma. Huenda ni ofisi ya serikali. Kuna wanawake na wanaume, baadhi wakiwa wamebeba watoto wadogo. Mwanamke mmoja aliyeva fulana nyeusi yenye nembo inaonekana akizungumza na watu, akionyesha anaweza kuwa mfanyikazi anayetoa msaada au maelekezo.

Hii ni kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi za machungwa, wakiwa wameketi kwenye viti katika uwanja au jukwaa la wazi baadhi yao wanaonekana wakishangilia au kushiriki kikamilifu, hasaa yule aliye katikati ambaye amesimama na kuinua mikono yote miwili juu. Kuna umati mwingine nyuma ya juu ya jukwaa.

Mwanamume aliye upande wa kulia amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Anaonekana kuwa Uhuru Kenyatta; rais wa zamani wa Kenya. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa shati jeupe na tai yenye milia. Anaonekana kuwa Evans Kidero; gavana wa zamani wa Nairobi. Wote wawili wanaonekana kutabasamu na kutembea kwa kujiamini. Nyuma yao kuna watu wengi kadhaa baadhi yao wakiwa wamevalia sare wakionyesha kuwa wanawezakuwa katika tukio rasmi au tukio la umma.

Huu ni mchezo wa soccer ukiendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani wengine wakiwa wamevalia jezi ya njano na wengine nyekundu, wakikimbizana na mpira. Mpira unaonekana angani, ikimaanisha labda umepigwa. Nyuma ya wachezaji kuna umati mkubwa wa watu wameketi kwenye viti vya uwanja wakitazama mchezo, pia kuna miundo ujenzi usiokamilika nyuma ya umati ikionyesha uwanda unajengwa au unapanuliwa.

Hii ni timu ya mpira wa kikapu, inaonekana ni wanaume, wakisherehekea ushindi. Wanaonekana kuwa ndani ya ukumbi wa michezo na wengi wao wamevaa jezi za mpira wa kikapu. Kati yao, kuna baadhi wanaoshikilia kikombe kubwa la dhahabu juu, ishara ya ushindi wao. Watu wegine pia wanaonekana wakishangilia na kuinua mikono yao juu, kuashiria furaha na mafanikio. Inaonekana ni tukio la kukumbukwa la ushindi katika mashindano ya mpira wa kikapu.

Hawa wanawake wawili wakiwa katika eneo linalo onekana kama ofisi au kituo cha huduma kwa wateja. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti chekundu, anaonekana kumwangalia mwanamke mwingine ambaye yuko upende wa pili wa kioo au kizigeu. Mwanamke aliye nyuma wa kioo anaonekana kama mfanyikazi, labda akimuhudumia mteja au akimpatia habari.

Hii ni kundi la watu labda katika mkutano au tukio rasmi. Mwanamume na mwanamke wanashikana kitabu au brochure ya rangi ya buluu. Mwanamume aliyevaa suti nyeusi , shati jeupe na tai nyekundu anaonekana kumkabidhi mwanamke huyu kitabu hicho huku akitabasamu. Kuna watu wengine kadhaa wamesimama nyuma yao baadhi wakiwa wametabasamu na wengine wakiwa na nyuso za kawaida.

Hii ni tenki kubwa jeusi la kuhifadhi maji lililowekwa juu ya jukwaa la chuma lililonunuliwa. Jukwaa hilo lina nguzo nne za chuma zilizowekwa imara na sehemu yake ya juu ina fremu za chuma zenye muundo wa miraba. Tenki linaonekana kuunganishwa na bomba la kijani kibichi linaloonekana chini.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamekaa wakitazama tukio fulani. Mwanamke aliye katikati anasimama na amevalia fulana nyekundu yenye rangi ya bendera ya Kenya na maandishi Kenya Airways pia amevaa sketi yenye maua inaonekana yuko kwenye shindano la mchezo au tukio lingine la umma kwani watu wengi wemekusanyika na wanaonekana wakifuatilia kinachoendelea. Baadhi ya watu wana miwani ya jua.

Hii ni ofisi yenye shughuli mingi ikiwezekana kuwa kituo cha huduma ya Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakitumia kompyuta. Labda wanatoa huduma au wanafanya kazi zao. Kuna kaunta ya mbao iliyopindika ambayo inaonekana kuwa vituo vya kazi nyingi kila moja likiwa na kompyuta.

Hii ni kompyuta ya mezani. Ikionyesha tovuti ya miwasko kwenye kivinjari. Tovuti hiyo ina fomu ya New Connection Request ombi la muunganisho mpya. Jina la mwombaji, namba ya kitambulisho, miji. Hapa kuna ujumbe mdogo unaosema: Tafadhali, jaza sehemu hii. Kuna namba ya simu, namba ya siri. Chini ya skrini kuna taskbar ya Windows na icon ya programu mbalimbali.

Huyu ni mwanariadha wa kiume ambaye jina lake linaonekana kuwa Kipchirchir akiruka angani wakati wa mashindano ya riadha amevalia fulana nyekundu na kaptura nyeusi, anaonekana kuwa kwenye uwanja wa riadha na kuna viti vya watazamaji vyenye rangi nyekundu na kijani nyuma yake chini yake kuna eneo linaloonekana kuwa na kurukia mbali au kuruka mara tatu na kuna baadhi ya alama kwenye udongo.

Hawa ni wanariadha kadhaa, wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Wako katikati ya mbio, wakijitahidi kufika mstari wa kumaliza. Kuna watazamaji wengi kwenye viti vya jukwani wakishangilia. Inaonekana kama mashindano makubwa ya riadha.

Hii ni kundi la mashabiki wa mpira wa miguu. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi yanayo ashiria timu ya Bandari FC. Wanaonekana wakiwa na shangwe na shauku wakipeperusha bendera zenye nembo Bandari Fans na kauli mbiu we came here to win baadhi yao wameshika vitu vinavyo fanana na filimbi au vichichi.

Hii ni kundi la watu, baadhi kakiwa wamevalia sare zinazofanana, wameketi kwenye viti wakimsikiliza mzungumzaji mmoja aliyesimama mbele yao. Inaonekana kama ni kituo la mafunzo au muktano fulani. Nyuma ya mzungumzaji kuna mabango yenye nembo ya posta na posta pay ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa ofisi ya posta au mahali penye uhusiano na huduma za posta.

Hili ni kundi la watu wa Kenya wakiwa wamekusanyika nje chini ya hema. Inaonekana wakishiriki katika zoezi fulani. Mbele upande wa kushoto kuna mwanaume akiyeketi kwenye meza. Amevaa shati jeupe na suti nyeusi akitumia kompyuta ndogo. Kompyuta hio inaonekana kuwa na ukurasa wa kuingia au kujiandikisha kwenye mfumo fulani.

Hao wanawake wanne wakiwa wamevalia fulana nyeupe na za kijani zinazoashiria timu ya mpira ya miguu, watatu kati yao wanaonekana wazi zaidi, wakiwa wamevalia fulana nyeupe nembo ya Gor Mahia, na mmoja akiwa amejitanda skafu yenye rangi ya kijani na nyeupe, wanaonekana kuwa mashabiki wa timu hiyo na huenda walikuwa wakielekea au wametoka uwanjani.

Huyu mwanamke ambaye anaonekana kuwa na umri wa makamo ameketi kwenye meza na anazungumza. Ana miwani na amevaa koti la rangi la buluu lenye michoro meupe na dhahabu. Pia ana pete mikononi mwake na saa. Mbele yake kuna chupa kadhaa za maji. Nyuma lake kuna bango yenye maandishi mojawapo lililosomeka Judicial Service Commission . Inaonekana kuwa yuko kwenye mkutano au mkutano wa waandishi wa habari.

Huyu ni rais Samoei William Ruto na jaji mkuu wa mahakama Martha Koome. Wanaonekana wakitembea wakitoka katika jengo fulani na wakona askari aliye nyuma yao ambaye analinda rais.

Hii ni mchezo wa soka ukiendelea uwanjani. Kuna wachezaji wawili wa timu tofauti ambao wako karibu na mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu na mwingine amevalia jezi ya kijani. Wote wawili wanaonekana wakishindana kupata mpira. Nyuma yao kuna mashabiki waliokaa kwenye viti vya uwanja wakishuhudia mchezo. Pia kuna mabango yaliyoandikwa 'ingwe' na 'sportpesa' chini ya viti vya mashabiki.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume wakitabasamu na kuashiria kwa vidole kuelekea kwa mpiga picha. Wanaonekana kuwa kwenye tukio la umma ama mchezo kwani, kuna watazamaji wengine nyuma yao. Mtu mmoja upande wa kushoto amejifunga bendera ya Kenya shingoni akionyesha uzalendo. Wengine wamevaa nguo za kawaida kama fulana na jeans . Madhaari inaonekana kwa uwanja au eneo la wazi lenye watu wengi.

Hii ni kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana, wakishangilia au kusherekea katika tukio la wazi, labda mchezo au tamasha. Mwanamke mmoja katikati anaonekana kuwa na furaha sana, akiwa amevaa miwani ya jua na kutabasamu kwa bashasha, amejifunga bendera ya Kenya mgongoni, na anaonekana kushikilia bendera nyingine ndogo au feni zenye rangi za bendera za Kenya mikononi mwake.

Hawa ni wafanyikazi wakihudhuria mkutano kinachoonekana kuwa kituo cha huduma nchini Kenya. Huduma centre zinajulikana kwa kutoa huduma mbalimbali za serikali katika eneo moja kuu. Watu hawa wameketi katika safu wakimwangalia msemaji ambaye anasimama na kuongea na kikundi hicho kuonyesha kwamba kuna mkutano wa kufundishwa au kutoa habari.

Hili kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani wakikimbia barabarani. Inaonekana kama wanafuata au kusherekea jambo fulani, baadhi yao wako juu ya gari kubwa labda lori ndogo au matatu ambalo pia linaonekana kupambwa.

Hii ni tukio la kukubaliwa kwa wakili ambalo ni sherehe muhimu sana katika taaluma ya sheria. Kwenye picha ya juu kushoto tunaona mwanasheria mmoja akiwa amevaa mavazi maalum ya mahakama akishikilia kitabu kinachoonekana kama kurani tukufu. Anaonekana akisoma au kuapa huku kukiwa na maikrofoni mbele yake.

Hii ni kundi la watu, baadhi yao wakionekana kushangilia, wakitembea barabarani. Mmoja wao anashikilia bango kubwa lenye picha ya mwanasiasa, anayeonekana kuwa Rails Odinga na limeandikwa Raila na Kalonzo pamoja na namba 2017.

Huyu ni mwanariadha wa kiume akifanya kuruka mbali kwenye uwanja wa riadha. Anaonekana akitua kwenye mchanga huku mchanga ukimwagika pande zote kutokana na nguvu ya kutua kwake. Amevalia mavazi ya riadha meupe na anaonekana kujitahidi sana. Nyuma yake kuna stendi za uwanja zilizo na viti vyekundu na nyeusi na bendera ya Kenya inaweza kuonekana kwa umbali.

Hii ni kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa jezi zenye maandishi Kenya wakishangilia kwa mikono juu. Inaonekana kama wako kwenye tukio la mchezo au sherehe na wanafurahia sana. Mwanamke aliye katikati amevalia miwani ya jua na anatabasamu kubwa akionyesha shauku na furaha. Watu wengine pia wanaonekana kuwa na furaha na kushiriki katika shangwe.

Hii ni timu ya mpira ya vikapu ya wanawake, ikiwa kwenye benchi wakati wa michezo, wachezaji wengi wamevaa jezi ya buluu na nyeupe zenye nembo ya KPR. Wengine wamekaa kwenye benchi nyekundu ya kijani kibichi huku mmoja amesimama mbele kidogo na anaonekana akishangilia au kutoa mwekekezo.

Hawa ni watu wawili, mwanamume na mwanamke wakiwa wameketi na mwingine kusimama kwenye meza kubwa ndani ya ukumbi mkubwa, unaofanana na ukumbi wa michezo. Mwanamume ameinama chini akiandika kwenye karatasi, huku mwanamke akiwa ameketi na anaonekana akishughulika na karatasi au vifaa vingine vilivyo mbele yake. Kwenye meza kuna kompyuta ndogo na karatasi nyingine, kuashiria shughuli za kiutawala za usajili unavyoendelea.

Hawa ni wachezaji kutoka Ulinzi Stars, kilabu ya mpira ya miguu iliyoko Kenya, nakala KDF inaonekana kwenye majezi yao, inaelekeza inahusu jeshi la ulinzi la Kenya, kwani Ulinzi Stars ni timu rasmi ya mpira ya miguu ya KDF.

Hii ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevalia suti. Wanaonekana kwenye mkutano wa mwandishi wa habari. Mwanamke aliye katikati anaonekana kuwa kiongozi anazungumza mbele ya maikrofoni. Nyuma yake kuna bango lenye nembo inayosomeka office of the chief justice judiciary . Hii inamaanisha ni tukio inahusiana na idara ya mahakama na wanawake huyo anaweza kuwa jaji mkuu wa afisa mwingine waandamizi wa mahakama nchini Kenya.

Watu wakiwa chini ya hema kubwa. Inaonekana kama tukio la huduma za umma. Kuna watu kadhaa wameketi kwenye meza ndefu wakitumia kompyuta za mapajani. Wengine wao wamevaa mashati meupe na baadhi yao wana koti za rangi tofauti juu. Pia kuna mabango yenye maandishi ya huduma mashinani na nembo nyinginezo. Watu wanaonekana kuwa wanatoa au kupokea huduma fulani.

Hawa watu wawili, mwanamke na wanamume wakishikana mkono na kutabasamu. Wote wanaonekana kuwa na furaha. Mwanaume amevaa koti jekundu na mikono mieupe na mwanamke amevaa nguo yenye michoro mingi na rangi mbalimbali. Mwanamume huyu anaonekana kuwa Uhuru Kenyatta na mwanamke huyu anaonekana kuwa Millicent Omanga. Wako katika eneo ambalo linaweza kuwa jukwaa au mahali pa mkutano na kuna watu pengine nyuma yao.

Mtu huyu ameketi labda akisubiri au akijaza fomu, amevalia suti ya buluu na anaonekana kushikilia karatasi kadhaa mikononi mwake, mojawapo ikiwa risiti iliyoandikwa receipt paid , pia kuna kipande cha kadibodi, kwa ujumla huu unaonyesha mtu akishughulika na nyaraka rasmi au za kibiashara.

Huyu ni mtu mbaye anaweza kuwa mhudumu wa afya au karani ,akimsaidia mwanamke kujaza fomu. Wote wawili wamevalia barakoa jambo linaloashria kuwa wanaweza kuwa katika mazingira ya huduma za afya au mahali penye umati mkubwa ambapo kinga dhidi ya magonjwa inahitajika .Mhudumu huyu amevalia koti jeupe ambalo mara nyingi huvaliwa na wataalamu wa afya.

Hawa watu watatu wameketi kwenye meza ndevu chini ya hema, wakionekana kufanya kazi. Wawili kati yao wanaonekana kutumia kompyuta ndogo, kuna viti vingi vya plastiki vya rangi ya samawati vilivyopangwa mbele ya meza, vikionyesha kuwa kuna tukio au huduma inayotolewa kwa umma, kuna mabango mawili; police abstract, good conduct , hii inaashiria kuwa huduma zinazotolewa hapa zinahusiana na polisi au masuala ya kisheria.

Hii ni mchezo wa mpira wa miguu unaoendelea uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa wanaoonekana wengine wakiwa wamevalia jezi ya kijani na wengine jezi ya rangi ya manjano na milia ya nyeusi. Watazamaji wanaonekana wamekaa kwenye viti vya uwanja wakishuhudia mchezo. Mandhari ina uwanja unaonyesha nyasi kijani kibichi na bango lenye maandishi Premier League inaonekana chini.

Watu hawa wawili wakitembea ndani ya jengo. Kushoto ni mwanamke aliyevaa vazi rasmi la mahakama ambalo linaonekana kuwa joho jeusi na nyekundu lenye collar nyeupe iliyofinywangwa na tabasamu usoni mwake. Kulia ni mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya samawati iliyokolea, shati jeupe na tai nyekundu. Huyu ni Rais William Ruto na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome.